Ni mmea wa mboga ukiwa umepandwa kwa njia ya kilimo cha hydroponic . Umewekwa ndani kwa kitu ambacho kimetobolewa chini ambapo mizizi yake inaning'inia ndani ya maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu unasaidia mimea kukua kwa haraka katika nafasi ndogo bila kutumia udongo na ni mzuri kwa mazingira ya mjini au maeneo yenye ardhi haba.

Ni mfumo wa kilimo cha kisasa uitwao hydroponics ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo. Badala yake mizizi ya mimea huwekwa kwenye maji yenye virutubisho maalum ndani ya mabomba meupe. Mimea inaonekana ikikuwa vizuri katika mistari ya mabomba yaliyowekwa kwenye chumba. Pia, mfumo huu ni mzuri kwa matumizi madogo ya maji.

Ni mbinu ya kilimo cha hydroponics ambapo mimea imewekwa kwenye vyungu vidogo vya plastiki na mizizi yake imeenea chini bila kutumia udongo. Mimea hio inaonekana kuendelea vizuri na mizizi inaonekana katika sehemu iliyofungwa na plastiki ikizungukwa na mfumo wa kupeleka maji yenye virutubisho kwa mimea hio.

Njia ya kilimo ya kisasa inayojulikana kama kilimo cha mbolea kinachotumiaa mfumo wa mabomba ya PVC. Mabomba haya yamewekwa wima kando ya ukuta na yana mimea mbalimbali inayokua ndani ya mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba hayo. Mimea mingi ni majani ya mboga kama vile saladi na mimea mingine ya majani. Chini ya mabomba kuna mabaki ya mimea mingine katika masanduku ya plastiki.

Ni mtu aliyevaa shati la mikono mifupi lenye mistari ya rangi ya machungwa na nyeupe akiwa ndani ya greenhouse . Hii ni mbinu ya kisasa ya kilimo inayowezesha ukuaji bora wa mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Mfumo wa kilimo, na mimea imepandwa kwenye vifungu vya plastiki vilivyokatwa na kuwekwa ndani ya mabomba ya PVST yenye mashimo. Mabomba haya yamewekwa wima au usawa na inaonekana kuwa yamewekwa kwenye fremu ya mbao ili kuyashikilia. Kila mmea una udongo mdogo ndani ya chombo chake na kuna glasi moja ya kioo iliyojaa maji pamoja na kijiko cha chuma kilichowekwa juu ya bomba moja.

Ni bustani ya kisasa ya mboga, mimea hii inakuwa katika mabomba ya plastiki yaliyojengewa mifereji inayoruhusu maji yenye virutubisho kusambazwa moja kwa moja kwa mizizi ya mimea. Mazao haya yanakuwa ndani ya mwafaka au chumba kilicho na neti za kulinda mimea dhidi ya wadudu na mabadiliko ya hewa.

Kuna banda kubwa la kuku wa kisasa waliowekwa kwa wingi, kuku hao, ni wa rangi nyeupe na wanaonekana kuwa wanyama. Banda lina mfumo wa kisasa wa kulishia na kunyweshea maji kwa kutumia mabomba ya kunyunyizia na vyombo vya plastiki vya kuhudu, taa za umeme zimetundikwa juu kutoa mwangaza wa kutosha.

Shamba kubwa mno la parachichi. Parachichi ni tunda ambalo linakua kwa mimea inayojulikana kwa majani marefu yenye ncha kali. Parachichi hupandwa sana katika maeneo yenye hali ya hewa ya joto na mvua za wastani na ni muhimu kiuchumi kwa sababu ya soko la ndani na la kimataifa.

Ni greenhouse ya plastiki ambayo hutumika katika kilimo cha kisasa kulinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu . Ndani yake kuna mimea midogo inayoota kwa mstari. Imejengwa kkwa kutumia mbao na kufunikwa na nailoni ya rangi ya manjano hafifu. Mbele ya greehhouse kuna mawe makubwa na udongo mwekundu, ishara kuwa eneo hili liko eneo la mashambani.

Ni shamba la mboga lililoko ndani ya greenhouse . Majani ya mboga ni ya kijani, yamekomaa vizuri na yanaonekana kuwa na afya. Mkulima mmoja aliyevaa kofia ya majani na buti za njano, yuko nyuma akihudumia mimea.

Ni kifuga cha kuku wa kienyeji au wa kisasa walioko ndani ya banda. Kuku wao wanaonekana ni wa kutaga mayai. Kuna vyombo vya chakula na maji. Banda lina madirisha makubwa kwa ajili ya mwanga na hewa ya kutosha.

Ni shamba la uyoga wa kisasa lililoko ndani ya jengo maalum. Uyoga yaani mushroom yanaonekana yakikua kwa wingi kwenye vitanda maalum vilivyoandaliwa kwa ajili ya kilimo hiki. Mazingira ya ndani yameundwa kudhibiti hali ya joto, unyevunyevu na mwanga ili kusaidia ukuaji mzuri wa uyoga.

Mna vitunguu vya rangi ya zambarau vikiwa vimesambazwa kwa wingi kwenye sakafu. Vitunguu hivi ni mazao ya kawaida yanayotumika sana katika upishi kama kiungo cha kuongeza ladha na harufu nzuri. Kuna mtu aliyevaa viatu vya thamani upande wa kushoto wa picha.

Kilimo cha kisasa kinachotumia jengo la plastiki. Jengo hili hutumiwa kulinda mimea au mazao dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa kama vile mvua nyingi, jua kali au wadudu. Inawezesha wakulima kupanda mimea kwa ufanisi zaidi kwa kudhibiti mazingira ya ndani ya jengo hili.

Ni mtu anayetumia trekta kupanda au kulima shamba. Trekta hii inakiambatanisho cha kulima kinacho pasua na kugeuza udongo hivyo kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda miche au mbegu. Mazingira yanadhihirika kuwa ni ya shambani yenye ardhi pana na anga wazi ikionyesha shughuli za kilimo zinazofanyika maeneo ya vijijini.

Vikundi la vifaranga wa kuku wa kienyeji au wa kisasa waliowekwa ndani ya banda. Sakafu ya banda imetandazwa kwa mbao zilizovunjwavunjwa ambazo husaidia kunyonya unyevunyevu na kuweka mazingira safi kwa kuku. Vifaranga hawa wanaonekana kuwa na afya nzuri na wako katika hatua ya ukuaji. Banda linaonekana kuwa na nafasi ya kutosha ,jambo muhimu kwa ajili ya ukuaji bora na kuepuka msongamano unaoweza sababisha magonjwa.

Kiwanda cha kuchakata na kufunga nyanya. Wafanyakazi wamevaa mavazi ya kazi ya rangi ya buluu pamoja na kofia za nywele kwa ajili ya usafi na usalama wa chakula. Nyanya zimepangwa kwa wingi kwenye mstari wa mashini ya kusafirisha. Wafanyakazi wanaonekana wakichunguza, kuchambua na kuzipakia kwenye vifunganishi vya plastiki.

Shamba kubwa la mananasi; mimea ya mananasi ina majani marefu na yenye miiba pembeni huku kila mmea ukiwa na tunda moja la nanasi lililokomaa au linaloendelea kukua. Shamba linaonekana kupandwa kwa mpangilio mzuri likiwa limejaa hadi kwenye upeo wa macho.

Ni bustani ya mbogamboga ambayo mimea michanga inakua kwenye mstari, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoelekea kwenye mimea, mfumo huu unasaidia kuelekea maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji mzuri.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lenye mimea michanga. Mfumo huu unapeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kutumia mabomba maalum hivyo kupunguza upotevu wa maji.

Mmea mchanga uliopandwa kwenye udongo wenye rutuba ukipewa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba la plastiki linaonekana likitoa tone la maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea .Mfumo huu huokoa maji, hupunguza upotevu wa unyevu na kusaidia mmea kukua kwa afya bora.

Ni shamba kubwa lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kwa mabomba meusi yaliyolazwa kwenye ardhi kati ya mistari ya mimea. Shamba hili linaonekana kuwa limeandaliwa vizuri kwa kilimo cha kisasa chenye ufanisi wa matumizi ya maji. Mazingira ni ya kijijini na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Bomba la umwagiliaji wa matone ardhini. Maji yanatoka taratibu kupitia mashimo madogo kwenye bomba na kumwagilia moja kwa moja kwenye mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoanzishwa kwenye shamba. Mfumo huu hutumia mabomba ya plastiki na vitungi vidogo vinavyomwagilia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuokoa matumizi ya maji na kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha.

Shamba linalinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwgiliaji wa mifereji. Mifereji midogo imechimbwa kati ya matuta ya udongo na maji yanapita kwenye mifereji hio ili kuyafikia mazo yatakayopandwa juu ya matuta. Mfumo huu hutumika hasa katika maeneo yenye ukame au mvua hafifu ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna bomba kubwa jeupe la kati ambalo linapeleka maji kwenye mabomba meupe yaliyosambazwa kwenye mistari ya mimea. Kila bomba ndogo lina matundu madogo yanayotoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Kuna bomba la plastiki linalopita karibu na mmea likiwa linatoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea. Mimea inaonekana kuwa ya mboga au matunda ikiwa na majani mabichi na ua la manjano.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba kubwa hadi kwenye mitaro iliyo katikati ya mistari ya mimea, ambayo mimea hii inaoneonekana kuwa ni mahindi.

Shamba ndogo lililopandwa mimea michanga kwenye matuta na mistari miwili ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na bomba la umwagiliaji linaonekana likipita katikati ya kila mstari wa mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa wa rangi nyekundu unaofaa kwa kilimo na mazingira yanaonekana kuwa safi na yaliyotunzwa vizuri. Pembeni kuna mimea mingine iliyokomaa zaidi.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya vinyunyizi shambani. Maji yananyulizwa kwa nguvu juu ya mimea ya kijani kibichi, jambo linaloonyesha kuwa ni msimu wa kilimo. Mandhari ya nyuma yanayoonyesha miti na milima vikionyesha kuwa eneo hilo, liko katika mazingira ya mashambani.